Kiwanda kimetengenezwa, ambapo sehemu ya kiwanda hichi imepakwa rangi nyeupe. Sehemu nyingine imetengenezwa kwa mabomba ambayo ni ya chuma yanayopitisha viungo kutoka upande mmoja kwenda nyingine. Mabomba ya kiwanda hichi, yanatoa moshi mweupe.

Kwenye mlima mkubwa kuna miti ambaye imemea kwa pamoja kuna kiwanda kilicho wekwa katikati ya miti hiyo kiwanda hicho kina mabomba ambayo yanatoa moshi ambao ni wa rangu ya kijivu, Kuna barabara zinazo tengenezwa.

Chini ya angaa ya samawati ambapo kuna mawingu meupe. Kuna milima iliyopo, ambapo kati kati ya milima hiyo kuna misitu mingi ambapo kuna viwanda vilivyotengenezwa. Viwanda hivyo vina magomba ambayo yanatoa moshi ambao ni wa kijivu na moshi mweupe.

Kwenye sehemu ya ujenzi kuna mashine mbalimbali. Mashine hizo zinatumika kutoa bithaa upande wa juu kuelekea upande wa chini. Mashine moja ipo katika rangi ya machungwa, mashine ipo katika rangi ya njano. Anga ipo katika rangi nyeusi na kuwa na mawingu meusi. Sehemu nyingine ya ujenzi huo ilipakwa rangi nyeupe.

Kwenye uwa wa chuma, ndani yake kuna mimeahindi ambayo yamepandwa, kuna magugu mengi ambayo yamechipuka. Nyaya za umeme zinapita juu ya mahindi hayo na pia kuna sehemu ambayo nyaya zinashikiliwa.

Kati kati ya msitu ulio ndani ya mlima kuna kiwanda kilichotengenezwa. Kiwanda hicho kina mabomba ambao yanatoa moshi ambayo ni ya rangi ya kijivu. Kwenye milima hiyo miti imemea kwa wingi.

Anga ambapo jua limechomoza kutoka upande moja. Mawingu yamebadilika rangi na kuwa rangi ya njano kuna sehemu nyingi imabadilika na kuwa rangi ya samawati . Kuna nyaya za umeme zinazopita . Kuna miti mingi ambayo yako pamoja.

Kwenye sehemu ambayo umeme unasambazwa kutoka, una chuma nyingi zilizotengenezwa kubwa ili kuweza kushikilia nyaya za umeme. Nyaya hizo zimetengenezwa kwenye pande mbili ambazo zinapita ili kuweza kusambaza umeme kwenye sehemu ndefu.

Mwenye kiwanja ambapo kuna matope, kuna nyasi ndefu ambayo kimeanza kumea, kuna miti iliyo kwa mbali mbalimbali, kuna nyaya za umeme zinazopita upande wa juu na kushikiliwa kwa chuma ziliyotengenezwa vizuri.

Ujenzi unaendelea, ambapo mahali pa chini pametengenezwa. Kuna nyaya za stima ambazo zimewekwa upande wa juu na hapo kando kuna jengo lililopakwa rangi nyeupe na mistari ya rangi nyekundu na mabati ya rangi ya kijani.

Chini ya anga ambayo ni ya rangi ya samawati kuna kiwanda kilichoandikwa KenGen ambacho ni cha kutengeneza stima. Viwanda hivyo vina mabati ambayo ni ya rangi ya bluu.

Nyaya za stima zimetengenezwa kwa wingi katika upande mmoja na upande mwingine. Kwa upande mmoja, kunazo ambazo zimepitishwa rangi nyeusi ila upande mwingine ni nyaya tu ambayo zimepita.

Watu waliovaa koti za kijani zilizopitiwa mistari ya kijivu wakiwa wamesimama kando ya barabara wengine wakiwa wanatenga nyaya za stima. Kuna gari nyeusi ambayo inapita huku mwingine akiwa ameshikilia maji.

Katikati ya msitu kuna kiwanda ambacho kina mabomba ambayo yanatoa moshi nyingi, ambayo mengine ni ya kijivu, mengine ni meupe ivi. Kiwanda kimetengenezwa kwa rangi nyeupe.

Katika uwanja, pana nyasi ambayo imechipuka. Pia kuna mimea ambayo ni mifupi mifupi na miti ambayo ni mifupi sana ambayo imemea karibu na nyaya za umeme ambazo zimepita upande wa juu.

Karibu na dimbwi la maji kuna kobe wawili ambao wanatembea karibu na matope. Sehemu ya kando ya maji hayo hakuna nyasi ambayo imeweza kukauka. Kuna mizizi ya miti ambayo inaweza kuonekana.

Mwanamke ambaye anajifungia kitambaa cheupe huku akiwa amevaa kofia nyeusi kichwani, anatembea kando ya barabara ambapo kuna takataka nyingi ambayo ni ya pamoja na pia kuna nyumba ambazo zimetengenezwa kwa mabati ambayo ni machuma.

Kwenye mto ambapo kuna maji machafu, kuna miti ambayo ipo karibu kuanguka. Kuna takataka ambayo wanawake wawili, mmoja akiwa amevaa barakoa na glavu za rangi ya samawati na mwingine akiwa hajavaa barakoa ila ana glavu za rangi nyeusi wanaokota takataka hii.

Ni mbuga ya wanyama, magari yamesimama. Washenza simba ambaye anapita. Kuna nyasi iliyomea kando ya barabara hio. Magari hayo yamepakwa rangi nyeupe na gari la mbele limeandikwa bango lililoandikwa KDH 738Y .

Kwenye kiwanja ambapo kipo karibu na mjengo, kuna udongo ambao uko kwa pamoja, pia kuna nyaya za umeme zinapita, kuna nyumba iliyojengwa kwa mabati ya kijani, pia kuna ghorofa ingine ambayo imejengwa.

Kwenye anga ya samawati, kuna mawingu meupe pia chini ambapo ni mbuga ya wanyama, kuna gari linalopita na pia kuna tembo ambao wanapita kwenye barabara. Kando ya barabara hiyo kuna madimbwi ya maji. Pia kuna nyasi iliyomea.

Kwenye mto ambao una maji machafu, watu wanacheza, watoto wakiendesha baiskeli juu ya maji huku kuna ua unao tenganisha mto huo. Kuna nyasi ilio mea kando ya mto huo.

Kwenye mbuga la wanyama kuna nyasi ambayo imekauka na nyasi mengine hajaweza kukauka. Miti mifupi mifupi ipo. Pundamilia ambao wana rangi nyeusi na mistari ya rangi nyeupe wanatembea.

Kwenye kiwanja karibu na mto ambapo kuna majil, kuna mamba ambaye anaelekea kwenye mto huo. Mamba huyu amekuja kuota jua. Kwenye kiwanja hicho nyasi mfupi na kuna taka nyingi, maji yamemwagika kando ya mto huu.

Kwenye kiwanja kuna nyasi ambayo imeota na pia kuna wanyama wawili. Watalii wanatembea huku wakitumia gari ambalo ni jeupe lenye vioo vyeupe. Mtu anaweza kuona kutoka upande wa nje kwenye upande wa ndani. Kwenye gari hilo kuna dereva.

Kwenye sehemu ya kutupa taka. Taka zimewekwa kwa pamoja ambapo ni chumba zimewekwa pamoja na kufungwa na kamba, karatasi pia zimewekwa pamoja na kufungwa kwa kwamba. Kuna mwanaume aliyevaa suruali nyeusi na shati nyeusi huku akilia taka hizo. Kuna ua unaonzunguka sehemu ya kuishi na sehemu ya kutupa taka.

Kwenye kiwanja, kuna miti ambayo imemea ambayo ni mirefu, kuna michongo ya mwanamke, aliye na kikapu huku akimpea mwanamume kuonyesha ukoloni uliokua kitambo afrika, ambapo watu walikua wanavuna mimea wakipea wakoloni.

Kwenye dimbwi la maji kuna kifaa cheupe kinachoelea. Kuna nyumba inayojengwa karibu na hapo, ambapo kuna miti iliyomea sehemu ya nje na ua umetengenzwa ili kuweza kutenganisha sehemu ya nyumba na sehemu ambapo kuna maji.

Katika milima kuna miti iliyomea kwa pamoja, pia kuna nyasi ndefu. Watu wanataka kupanda milima ni wengi, ambapo kuna mwingine ambaye anateremka, na wanne ambao wanapanda. Wawili wanaume wanamshikilia mwanamke mmoja, ambao ameonekana akiwa amechoka. Wote wanatabasamu.

Kwenye msitu kuna nyaya za umeme zinazopita. Miti imemea kwa pamoja ambapo kuna mti mmoja ambao ni mrefu unaotumika kutibu, dawa za kiasili. Anga ni ya rangi ya samawati.

Ni shimo iliyochimbwa, kuna bomba la maji inayotengenezewa mahali pa kupita. Bomba hilo limeshikiliwa kwa chuma na kufunikwa kutoka upande wa juu na mbao. Bomba hilo ni refu na lina chuma ambalo linatumika kupitisha maji au mafuta.

Kwenye sehemu ya kutupa takataka zimetapakaa ambapo zingine ziko katika gunia na pinuo ambazo zimetupwa. Kuna mtoto ambaye amevaa viatu vya njano huku akiokota taka. Kuna mwanaume aliyeketi na pia kuna nyumba za mabati zilizojengwa karibu na mahali hapo.

Kwenye kiwanja ambapo pamepandwa mimea kuna magugu ambayo yamemea. Udongo ni mnyevu. Anga ni ya rangi ya samawati ambapo kuna mawingu ya kijivu.

Wanaume wanao piga picha na watalii huku wakiwa wamepea watalii vitambaa na mapambo ya kwao. Mtalii mmoja akiwa amevaa miwani huku akiwa amevaa mapambo kiunoni na akipewa mti.

Kwenye kiwanja ambapo nyasi imeanza kukauka ,kuna punda milia ambao wanalisha kwenye nyasi hizo. Karibu hapo kuna mji ambao una ghorofa refu na anga ya samawati yenye mawingu ya kijivu.

Simba ambaye amechoka kwa sababu ya ukosefu wa maji . Kuna jua ambayo inasababisha joto jingi. Simba huyu ngozi yake yenye vumbi nyingi amefunga macho huku akiwa na kiu.

Kwenye mti uliomea kuna mnyama ambaye ni anaruka hewani huku akiwa amesimama juu ya mti huo. Mti huo muda mwingine huwa na matunda ambapo mnyama huyo hula, ila leo amesimama hapo ili kuota jua.

Mabomba ya rangi ya samawati yamewekwa kwa pamoja. Mtu anaweza kuona kutoka upande mmoja wa bomba na kuelekea upande wa nje .Kando ya mabomba hayo, sehemu zake za mwisho zimetengenezwa kwa umbo la duara. Unaweza kuona mwanga.

Kwenye mlima mkuu kuna watu watatu wanaopanda; wanaume wawili na mmoja ni mwanamke amevaa kofia nyekundu, huku akiwa amevaa nguo nyeusi. Anatembea huku akiwa amepumzika. Wanaume na mwanamke huyu wote wanatabasamu.

Kwenye mto ambao una maji machafu ambayo yamegeuka kuwa rangi nyeusi, kuna taka zilizotupwa kando ya mto huu. Sehemu nyingine kwenye nyasi ambayo imeanza kukauka. Nyumba zilizojengwa kando ya mto huo ni za matope na zingine kuwa za mabati. Kuna mwanamume ambaye anapita.

Kwenye mto ambao una maji machafu ambayo yameanza kugeuka rangi nyeusi, kuna takataka iliyotupwa kando ya mto huo ambapo nyasi imemea. Kwenye nyumba zilizotengenezwa kwa mabati kando ya mto huo, wanaume wamesimama kando ya mto huo.

Kwenye kiwanja cha shule wanafunzi wamesimama kwa pamoja ,wanataka kupanda miti iliyoekwa kwa upande wa chini ,mwalimu mkuu wa shule akiwa amevaa suruali nyeusi na viatu vyeupe, anatabasamu huku mwanafunzi mwingine amevaa barakoa.

Kwenye msitu ambapo chupa zimetupwa kwa wingi, kuna wanaume wawili ambao wamevaa glavu. Mmoja amevaa glavu za njano mwingine akiwa amevaa glavu nyeusi huku akiwa anaokota taka hizo ambazo zinazuia maji kuingia kwenye udongo.

Kwenye kiwanja kuna mwanamke mwenye nywele ndefu ambaye amevaa miwani kichwani. Ameweka kitambaa chini ya kivuli cha mti mrefu ambapo yeye anaweka matunda ili aweze kula kwa amani na kubarizi hewa safi.

Mashine yenye rangi ya njano imesimamishwa karibu na mto unaojengwa. Mafundi wamevaa nguo za buluu ambao wanajenga bomba la maji ambao umepita juu ya mto huo. Bomba hilo ni la rangi ya kijani yanayojengwa karibu na matope.

Kando ya mto ambapo kuna maji machafu sana, watu wamekusanyika wakitazama mashine ambayo inabomoa ghorofa. Watu hawa wamesimama juu ya mahali ambapo kuna taka na matope mengi sana. Nyumba imebomolewa nusu na nyingine imebaki kubomolewa.

Bomba jeusi limepita mto ambao una maji machafu. Kando ya mto huu, kuna takataka na kuna mimea iliyopandwa katikati ya mto, na pia kando ya mto kuna nyasi ambayo imemea na hapo kando kabisa kuna nyumba ambayo imejengwa.

Watoto wawili wanafua nguo kwenye matope. taka na maji chafu. Kuna mtoto mwingine ambaye amesimama katikati ya maji chafu. Kuna taka zinazo mzunguka na matope.

Katika ua wa kijani ambao ni wa chuma na kuna mawe na katika ua huo kuna mnyama ambaye ni simba akiwa katika upande wa ndani. Simba mwenyewe amelala chini kwenye udongo huku akitazama nje.

Katika msitu, kuna bomba la maji ambalo liko karibu na kiwanja ambapo kuna nyasi aina ya kijani. Kuna miti ambayo imemea kwa umoja upande wa nyuma na pia kuna miti ambayo ni mifupi mifupi mbele ya bomba hilo.

Katika kiwanja chenye nyasi ambayo ni kijani kuna mnyama ambaye amemshikilia mwanawe mgongoni mnyama huyo ana sura nyesi na mwanawe pia.

Mto ambao ina maji machafu, kando yake kuna karatasi na uchafu mwingi. Pia kuna kondoo na wanyama wengine ambao wanalisha kando ya mto huu. Nyumba za udongo zimejengwa kando ya mto huu.

Kuna mashine kubwa ya kuchimba shimo. Katika shimo hilo kuna wanaume ndani yake ambao wanasaidia kuweka bomba kubwa ambalo ni la kijani. Kando hapo kuna wanaume ambao wamesimama huku wakiwatazama wengine wanaofanya kazi.

Katika barabara iliyoharibika kuna maji ambayo imemwagika. Pia kuna takataka kando ya barabara. Pia kuna mwanaume ambaye amevaa kofia na suruali ambayo ni ya kijivu huku akitembea akiwa ameficha katikati ya maji na hapo kando kuna barabara kuu.

Katika mbuga ya wanyama, kuna simba ambaye amelala kwenye udongo ambapo amefungiwa na ua ambao ni wa chuma. Simba huyu ana manyoya mengi shingoni na kando yake kuna nyasi chache ambayo imemea.

Watu ambao waliovaa koti ambazo ni za kijani wakiwa pia wamevaa glovu. Wnapanda miti huku mwingine ambaye akiwa amevaa koti ya blue na kofia amesimama huku akipiga picha.

Chini ya anga ya samawati, kuna taka na matope zilizomwagwa na kuna miti ambayo imekauka. Nyasi kidogo kidogo ndio tu imebaki na mti mmoja tu ambao upo mbali mbali na mwenzake ambayo imebaki kijani.

Watu katika maabara wamevaa koti nyeupe. Kuna mwanamke mmoja na wanaume wawili. Wanatumia vifaa vya kupima na viungo mbalimbali ili kuweza kufanya utafiti.

Katika uwanja ambao nyasi imekauka kauka kina miti ambao ni mojamoja iliyo mbali mbali ambayo iko rangi ya kijani .Kuna wanyama wawili ambao ni kifaru ,mama na watoto wake huku wakitembea.

Watu waliovaa nguo za kuokota takataka zilizo na mistari ya kijani wanaokota takataka ambazo ni kama viatu na karatasi. Pia wamevaa glovu ambazo ni vyeusi.

Uwanja ambao ni mkubwa una nyasi ambayo ni ya kijani. Kuna mti mmoja amabyo umekauka na kuna kuni kando kando na matawi machache ambayo yako upande wa juu wa mti.

Simba wawili, wa kike na wa kiume ambao vichwa vyao vimegusana wakiwa wamesimama huku wakiangalia mbele. Wamesimama penye nyasi ambayo ni fupi katika uwanja. Nyuma yao kuna nyasi ambayo ni refu na nyuma ya nyasi kuna miti ambayo imemea.

Katika kiwanja ambacho ni mbuga ya wanyam, kuna barabara iliyopita katikati na pande za kando kuna nyasi iliyomea ambayo inaelekea kukauka na kuna miti ambayo iko mbalimbali ambayo imechipuka na kuna wanyama walio katikati ya barabara.

Wanawake wawili aliyevaa nguo nyeupe na nyeusi pamoja na watu wengine wamekuja kutembelea makumbusho makuu ya Kenya ambapo kuna mchongo wa kiongozi aliyekuwa tajika Tom Mboya.

Katika uwanja wenye nyasi iliyokatwa upande mmoja na upande wenye nyasi haijakatwa, kuna wanaume watatu na mwanamke mmoja. Mwanaume mmoja akiwa amevaa nguo ya kijani. Mwanamke akiwa anachimba shimo huku akifukia udongo kwenye mti ambaye ameupanda sasa hivi.

Kwenye stendi kuu ya magari, kuna magari ya rangi ya machungwa ambalo limeegeshwa. Bango limewekwa kwenye dirisha la gari hiyo linayoonyesha Kamos, San City, Josta, mahali ambapo gari hilo linapeleka abiria wao. Kuna mtu ambaye anamwambia abiria ili aweze kuingia.

Ua wa chuma unaweza kuzingira mahali ambapo gari la moshi ambalo limepakwa rangi nyeupe upande wa juu, rangi ya njano na rangi ya machungwa lenye magurudumu meusi pia, na kando hapo ndani ya ua huo kuna nyasi ambayo inaweza kuota.

Kwenye magorofa yaliyo marefu, Kuna mti ambao umemea ,Kuna gari lililoegeshwa ambapo abiria wanaingia upande wa ndani. Kuna bango linao onyesha bei na mahali gari linaloelekea. Kuna mwanaume aliyevaa shati nyeusi ambaye anatembea.

Ni barabara kuu. Kuna magari ambayo yanapita. Gari moja limepakwa rangi ya njano upande wa nyuma na rangi nyeupe upande wa mbele ikiwa na vioo vyeupe. Gari lingine limepakiwa rangi nyeupe, gari lingine limepakwa rangi nyeusi na lingine rangi ya njano. Kando ya barabara hiyo kuna ua.

Kwenye stendi ya magari magari yameegeshwa. Kuna gari lililopakwa rangi ya nyekundu lililoandikwa Embassava sacco ambapo pia kuna gari la kijivu limeegeshwa na gari nyingine jeupe limewezaa kuegeshwa. Kuna bango lililoandikwa Nyahururu nyena Sacco .

Kwenye maegesho ya magari kwenye stendi kuna bango lililo andikwa mahali gari linaelekea, gari linaelekea mradi, village, jua kali na Quickmatt ambapo kuna abiria aliyevaa nguo ya kijani anaye ingia kwenye gari nyeupe.

Kwenye maegesho ya magari, magari ya rangi ya kijivu yameegeshwa. Magari mengine ni ya rangi nyeusi na rangi nyeupe. Kuna bango lililoonyesha mahali gari jeupe linaloenda linaeza peleka abiria Voi, Mombasa, Mtwapa, Mavueni, na Malindi, na pia kuna ghorofa karibu na maegesho hayo, lililo na bango limeandikwa Kwa Juma Power Tools.

Ni maegesho ya magari, na gari lililoegeshwa iliyopakwa rangi ya samawati iliyoandikwa City Shuttle ambalo imetengenezwa na kampuni ya Isuzu. Bango la gari hiyo la upande ambalo limeandikwa KCV 126V. Gari hilo lina magurudumu meusi.

Kwenye barabara kuu kuna sehemu ya kando ambapo watu hupita, pia kuna sehemu ya juu ambacho watu hupita. Kuna miti ambayo imemea kando ya barabara, kuna gari ya rangi ya manjano ambalo linapita. Anga ya samawati ina mawingu ambayo ni ya rangi ya kijani.

Kwenye stendi ya magari kuna gari iliyoegeshwa. Kuna bango lililoandikwa gari. Gari hilo limeandikwa solid rock na limepakwa rangi ya kijani na rangi nyeusi. Kuna abiria ambaye anayetaka kuingia kwenye gari hilo, huku akiwa amevaa suruali ya samawati.

Ni maegesho ya magari ambayo gari limepakwa rangi ya kijani lime egeshwa. Kuna nyaya za umeme zinazopia upande wa juu , kuna watu wanao kuja karibu na gari hilo, kuna mwanaume mwenye kofia nyeupe. Gari lililo egeshwa upande wa nyuma limepakwa rangi ya nyeusi.

Steji ya gari kuna magari ambayo yameegeshwa, mabango yameekwa yanayoonyesha mahali ambapo gari yanaekwa kama vile Koreken Sacco linaenda Nakuru City Direct, na Neo linaenda Karatina, Nyeri. Kuna abiria wengi wanataka kuabiria gari.

Kwenye maegesho ya magari, gari lililopakwa rangi ya samawati limeegeshwa huku bei ya kuitumia gari hilo ni pesa ambazo ni shilingi thelathini na pia kuna bango linaonyesha mahali gari hilo linalopita. Kuna mwanaume aliyevaa koti nyeusi .

Kwenye barabara kuu kuna sehemu ambayo magari yanapita. Kando ya magari hayo, kuna sehemu ambapo kuna maji na nyasi ambayo zinaweza kuchipuka na kando ya barabara hiyo kuna miti mirefu ambayo imemea.

Kwenye steji ya gari kuna bago lililoandikwa 2NK Sacco Nakuru Direct, ambapo gari limeegesha kwa boni rangi ya kijivu na lina mistari ambayo ni ya jano. Kuna magorofa ambayo yapo karibu na nyayo za stima zinazopita katika upande wa juu.

kwenye stendi ya Magari. Magari yameweza kuegeshwa na bango ulioandikwa kwenye gari ya Kijani la thelathini na nne la city hospital kuandika Mahali ambapo gari inapeleka watu ambao wanapita na gari hilo kuna mimea ambayo umepandwa karibu na gari hilo.

Hii ni barabara kuu imegawanywa katika sehemu mbili. Pia kuna sehemu ambapo abiria wanaweza kupita na pikipiki zinazopita kwenye barabara hiyo. Kuna ua wa chuma unaofunika sehemu ya majengo ambapo ndani yake kuna viti, kiwanja kilicho na nyasi imechipuka.

Katika stendi ya magari kuna magari ambayo yameegeshwa. Katika hapo kuna bango ambalo limeandikwa mia moja namahali ambapo ni 237 na dania T Sacco , Ruiru, Juja na Thika.

Katika barabara kuu, watu wawili wanapita mmoja akiwa na begi nyeusi mgongoni mwingine wa mbele akiwa amevaa kofia na shati ya kijani. Gari zinapita katika barabara hiyo, Kuna gari nyeupe na gari nyeusi na pia gari nyekundu.

Karibu na mlango wa gari la rangi ya machungwa, kuna abiria anayechungulia kwa ndani na kuna mmoja aliyesimama nje huku amevaa shati nyeupe. Mlangoni kuna mtu aliyevaa nguo za bluu huku akiwa ameshikilia mlango.

Kupitia ua unaweza kuona reli ikipita, ni ya rangi nyeupe na kuna rangi ya njano. Kando ya reli na kupita kuna mimea iliyomea. Mimea mingine imekauka ila nyingine ni ya rangi ya kijani.

Katika barabara kuu, kuna mwanamke aliyevaa nguo ya samawati huku akitembea na mwanamke anayetabasamu huku amevaa shati nyeusi na suruali ya buluu na viatu vya kijani. Kando yake ameshikilia gari ambalo limepakwa rangi ya kijani.

Magari yameegeshwa. Yamepakwa rangi ya samawati na ya bluu na kuna watu ambao wanapita kando kando ya barabara. Bei imeandikwa hamsini kwa mbele ya gari na kila gari ina namba yake.

Katika maegesho ya magari, kuna magari manne yaliyoegeshwa. Watu wengine wakiwa wamevaa mashati ya rangi ya buluu. Gari lingine nyuma yake, kuna bango lililoandikwa Kangema, Kikwetu, Kikahu na Njuma.

Katika kituo cha magari, kuna gari lenye rangi ya manjano na maandiko ya rangi nyekundu na kibango upande wa juu imeandikwa Eldoret - Kitale, bango kingine kimeandikwa Nakuru-Njoro-Elburgon-Namungo.

Barabara kuu, kuna magari mengi ambayo yanapita. Kando hapo, kuna kituo ambacho kimejengwa kwa mabati ambayo ni ya rangi ya machungwa na kuna maghorofa yaliyojengwa upande wa nyuma na miti ambayo imemea.

Barabara iliyogawanywa katika sehemu tatu. Sehemu ya mwisho kuna gari nyingi, upande wa kulia. Katikati, kuna gari chache na watu wanaotembea na upande wa kushoto kuna biashara kando ya barabara na pia kuna magari ambayo yanapita.

Gari limeegeshwa kando ya barabara kuna mtu alievaa kofia nyeusi, suruali nyeusi na shati nyeupe ambaye ameinua mkono. Gari ina tairi nyeusi kuna bango kado ya barabara ambalo lina majina. Watu wengine pia wanapita kando ya barabara.

Kuna bango lililoandikwa Nairobi ina work . Bango lingine limeandikwa nuclear investment Nakuru- Gilgil . Kuna gari lililoegeshwa na kuna abiria walio ndani ya gari. Kuna mzee aliyekaa juu ya mkokoteni.

Katika maegesho ya magari, kuna gari ambalo limepakwa rangi ya kijivu ambapo juu yake kuna sanduku la rangi ya samawati na mabango mawili. Bango la kwanza limeandikwa Eldoret na Kitale na bango la pili limeandikwa Nakuru, Njoro, Elburgon na Molo.

Basi la rangi ya machungwa limeegeshwa kando ya barabara ambapo watu wameketi wakiwa wengi wamevalia nguo za rangi ya buluu. Chini hapo kuna magunia ambayo ni mawili.

Katika maegesho ya magari, kuna gari lililo pakwa rangi ya machungwa, lililo andikwa MMOG. Gari lenyewe, lina karatasi mlangoni ambalo limeandikwa Kariokor, Starehe, Pumwani, Josta, Suncity na Kamus.

Barabara iliyojengwa katika pande tatu. Katikati ya kila upande uliogawanywa kuna mahali pa kupita na nyasi iliyopandwa. Kuna pia mabango yaliyowekwa katika kando ya barabara yaliyo na maandishi yaliyoandikwa kama vile yaliyoandikwa ya njano yaliyoandikwa Driving Tour Lines.

Katika barabara kuu kuna mwanamke ambaye amevaa rinda yenye rangi ya bluu. Mbele yake kuna mwanaume ambaye amevaa fulana ya bluu mbele kabisa mwanaume amebeba maji shingoni, na katika barabara hii kuu magari yanpita makubwa na madogo.

Katika maegesho ya magari kuna magari mawili yaliyopakwa rangi ya buluu ambayo yameandikwa Metro Trans na hapo kuna polisi aliyevaa koti ya njano, huku kuna abiria ambaye amebeba begi lake.

Magari matatu yameegeshwa. Gari la kwanza ni la rangi nyeupe, la pili ni la rangi nyeusi na la tatu ni la rangi ya machungwa. Gari zote tatu zina vioo vyeusi ila unaweza kuona kuenda ndani.

Mwanamke aliye beba begi anatembea huku polisi ambaye amevaa kofia akiwa ameinua mkono akiwa amebeba bunduki mgongoni. Kuna magari yanaelekezwa mahali pa kupita. Gari nyeusi na mtu aliyevaa shati la bluu ndani yake.

Katika barabara kuu uliogawanywa pande mbili. Katikati kuna nafasi iliyowachwa ambayo watu wanaweza kupita. Kuna gari moja linaelekea upande wa kulia na magari mengi ambayo yanapita upande wa kushoto. Kuna mabango kando ya barabara hiyo na miti ambayo imemea.

Katika maegesho ya magari, kuna gari ambalo limeandikwa mipango ya Mungu Makos SACCO ambalo linaenda Greatwall, Cabanas, SGR, Mulolongo na Tufom.

Mwanaume aliyevaa shati nyekundu na suruali nyeusi huku akiwa amesimama karibu na gari nyekundu ambayo imechorwa simba nyuma yake. Mbele ya gari nyekundu, kuna gari ya bluu na mtu ambaye amevaa suruali ya bluu.

Barabara imegawa katika sehemu mbili. Katika upande wa kulia, kuna gari lililopakwa rangi ya kijivu, ambalo lina kioo, lina picha na katika upande wa kulia kuna bango.

Karibu na ghorofa, Kuna miti yenye imechukuwa rangi ya kijani, Kuna gari ya rangi ya machungwa ambalo limeegeshwa. Kuna mwanamke mlangoni ambaye ameshikilia mlango na katika mlango huo kuna bango.

Katika maegesho ya magari kuna gari lililopakwa rangi ya samawati yenye vioo vyeusi na magurudumu meusi ambalo limeegeshwa. Mlangoni kuna karatasi iliyobandikwa iliyoandikwa shilingi 50 na bango mlangoni huandikwa 4. Nyuma yake kuna bango lingine limeandikwa 34.

Kwenye sehemu ya kuuza maji ambapo upande wa ndani kuna mashine ambayo ni ya kusafisha maji. Pande wa nje pamechorwa mfano wa maji na pia sehemu imefunikwa kwa chuma ili mtu asiweze kuingia na kuchafua maji hayo.

Kwenye mabomba yaliyowekwa kwa pamoja. Mabomba hayo ni ya rangi ya machungwa. Mabomba yenyewe ni rangi ya kijani. Mabomba hayo ni ya kusafirisha maji, mabomba hayo pia yanaweza kushikanishwa na kuweza kusafirisha mafuta kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine.

Bomba la kutoa maji linapita huku limetengenezwa kwa chuma ambayo ni ya rangi ya kijivu. Kuna sehemu ya kuweza kufungua ili maji yaweze kutoka. Sehemu hiyo ina vifunguzi viwili, ili maji ya kudhibitiwa jinsi ya kutoka.

Kwenye kiwanja ambapo nyasi ni fupi. Kuna miti ambayo imeweza kukatwa na kuwekwa upande wa chini. Kuna pia mabomba ambayo yameweza kuharibika ya kusafirisha maji. Miti mwingine ni mifupi.

Kuna ghorofa, kuna dimbwi linalomwaga maji kutoka upande wa juu ili kufurahisha , kuna huu uliotengenezwa kwa maua na mabati ya maghorofa hayo ni ya rangi nyeusi ambapo madirisha yao ni meupe.

Kiwanda kinachotengenezwa. Sehemu nyingi za kiwanda hicho kimetengenezwa kutumia mabomba ambayo ni ya chuma. Chuma hizo zinatengeneza na mabomba amabayo yanashikanisha kiti kimoja kuenda sehemu nyingine. Pia anga iko katika rangi ya samawati.

Kwenye sehemu ya kutupa taka. Taka zilizotupwa ni kama: mifuko ya samawati, mifuko meupe na gunia. Sehemu hio, kando yake kuna kiwanja ambapo nyasi imemea kuwa ndefu, kuna nyumba zilizopakwa rangi ya samawati na mabati yake kuwa rangi ambayo ni ya machungwa.

Mabomba meusi yamepangwa moja likiekelewa juu ya lingine. Mabomba hayo inaweza kutumika kusambaza maji katika sehemu ambao maji imewekwa kwenda nyumba tofauti tofauti. Mabomba hayo mwisho wake ni duara.

Shimo lenye matope pamoja na maji machafu, pamoja na mabomba matatu, mabomba mawili yenye rangi ya kijani pamoja na bomba moja yenye rangi ya nyeusi.

Huu ni ujenzi wa reli kuna gari ambalo linatumika kujenga, gari limepakwa rangi ya njano kuna madereva ambao wamevaa koti za machungwa ambao wanaondesha gari hili. Kando ya reli hiyo kuna ua ambao umezunguka ambapo ndani yake kuna mti.

Katika uwanja wenye nyasi iliojipuka enye rangi ya kijani. Kando kuna mche uliomea na mapomba imewekwa karibu na mche huo. Mampomba meuzi, mampomba ilipoekelewa kuna matombe na udongo

Katika dimbwi la maji ilio katika mfumo wa duara maji yapo ndani, ngombe wanazunguka huo mfungo ili kukunywa maji. Ngombe ni wengi wengine wako upande wa nyuma ambapo wako malishoni. Kuna nyasi ambayo haijakauka upande wa nyuma na miti.